Pipa ambayo imewezwa kuwekwa na serikali ili taka ziweze kutupwa kusafisha mazingira ya Kenya ili tusiweze kuwa na uchafu pahali popote pale katika mazingira yetu.

Wanaume tofauti tofauti ambao wamevalia barakoa, wako katika nyanja za serikali tofauti tofauti, wanaweza kusaidia katika kuonyesha mambo ya kupata kile kitambulisho chako cha nchi.

Maswala ya serikali ambapo mmoja amevalia barakoa ya nyeusi nayo pia nguo amevalia nyeusi, anayemhudumia amevalia nguo nyeupe, anaweza kumshikisha kidole katika ile mashine ya teknolojia ili kuweza kuwacha zile sehemu ya vidole zake ili kusoma.

Maswala ya wanasheria ambao wale wapo katika shule za nyanza za juu kama pale ambapo wanaweza kumaliza masomo yao katika mwaka wa tatu au wa pili, ili kuweza kwenda kupata yale maelezo zaidi kuhusu iyo kozi ambayo wanasomea, na pata pale ni internship au attachment policy for the judiciary .

Nyumba ya Huduma Kenya ambapo watu kadhaa wanafanya kazi pale na pia imekuja kuangaliwa. Kuna sehemu pale ambayo ina televisheni ambapo habari pia zinaweza kupatikana pale. Hili jengo la Huduma linawahudumia wakenya sana sana.

Wanaume na wanawake mbalimbali katika nyanja ya serikali ambao wanavalia nguo za wanasheria pale ameweza kusimama. Amevalia nguo za nyeupe na nyeusi.

Watu tofauti tofauti ambao wameweza kubeba bendera za Kenya juu na ambao wanaonekana kushangilia, kwa sababu wanataka kusikika na kuonyesha upendo wao kwa nchi ya Kenya.

Serikali ambayo imeweza kusaidia katika ujenzi wa barabara ambapo unaiona tractor ambayo pia kuna zile tofauti tofauti vifaa ambavyo vinatumika katika ujenzi.

Wanaume na wanawake tofauti ambao wapo katika nyanja tofauti zile za serikali, pale kuna wale ambao katika nyanja ya uanasheria nguo zinaonekana swadakta, na wengine pia wako katika nyanja ambazo ni za takwimu yao.

Serikali ambapo, wanawake tofauti na wanaume tofauti wanaweza kufanya kazi pale katika nyanja ile. Serikali ambapo wabonga wanaweza kuweza kufuatilia yale ambayo wanafanya.

Watu tofautitofauti ambao wamevalia nguo ambazo ni za kijani kibichi na nyeupe wameandikwa sport pesa wanaweza kuenda ili kupeleka malalamishi yao iwekwe bayana katika serikali ili waweze kutatua.

Jengo la ukuta katika mahala ambapo kuna nyasi za kijani kibichi ambapo pale kuta imeweza kuunganishwa nayo paipu ambayo itapitisha yale maji. Pia barabara hiyo imesitiriwa na fensi.

Wachezaji wapo ugani kwa maswala ya mchezo, ambao wameweza kufurahia wamevaa jezi tofauti tofauti kama vile ya kijani kibichi. Wengine wamevalia jezi ambazo ni za nyeusi, wamefurahia katika michezo pale uwanjani. Wameweza kuwa na furaha mbwembwe.

Watu tofauti wapo katika nyanja tofauti tofauti pale serikalini wametoka mkutano na wanaweza kuonyesha kijitabu ambacho wametoka kuongelea ili kuwezesha amani na furaha zinang'aa nyusoni mwao.

Uwanjani ambako kandanda inachezwa vizuri pale. Naona wachezaji wamevalia jezi za nyeupe na samawati na wengine pia wamevalia zile jezi ambavyo zinafanana na ule uwanja wa kijani kibichi pale wanacheza.